Ndovu watatu wanakula majani. Wanatunzwa kwenye sehemu ya uhifadhi ili waishi maisha mazuri bila kuwindwa. Mmoja wa ndovu hawa hana tembo.

Hali mbaya ya mazingira. Ardhi imejazwa na uchafu na takataka. Hakuna miti mingi kwenye haya mazingira. Takataka hii inapatikana karibu na makaazi duni.

Kituo cha basi, kuna gari dogo linalibeba watu takribani kumi na tano na basi kubwa linalobeba watu thelathini. Kuna posta kwenye kituo cha basi inayoonyesha ufungaji wa kituo.